Duka la nguo na viatu, ambalo ni soko la nguo za mitumba au duka ndogo la rejareja, katika eneo lenye shughuli nyingi kama vile soko la Kitengela. Bidhaa nyingi zimepangwa kwa njia inayoonekana kuwa imebanana, zikiwemo nguo zilizoning'inia na viatu vilivyopangwa kwenye rafu na sakafuni.

Duka la kisasa la nguo za wanaume ambalo ni la kifahari. Sakafu ina mbao zenye rangi ya kahawia nyepesi na katikati kuna zulia kubwa ya duara, yenye muundo wa kijometri wa rangi nyeusi na njano. Kuta za duka zina rangi nyeusi na pia kuna rafu za mbao zenye mwanga zilizopangilia bidhaa mbalimbali.

Duka la rejareja lenye jina Woolworths ambalo lina mlango wake wa kuingilia na sehemu ya ndani ya duka .Bango la duka lenye hilo jina limewashwa na kuonekana vizuri juu ya mlango. Mlango wenyewe una kioo na unaonekana kufunguka ndani.

Ndani ya duka kubwa la nguo lilkiwa na nguo nyingi zilizopangwa kuangalishwa kwenye moja na rafu. Kuna rundo la nguo za aina mbalimbali ikiwemo fulana, shati na nguo nyingine za wanaume. Zimepangwa vizuri na kukunjwa zikiashiria duka la nguo za kistadi.

Duka la nguo ikionyesha rafu na vijiti vilivyojaa nguo za kiume zilizopangwa vizuri. Hali hii ya maduka ya kisasa imezidi kuonekana hapa, tengera kadiri mji unavyokua. Mashati ya mikono mifupi na mirefu yenye rangi tofauti kama buluu na pinki pia inaonekana.

Duka kubwa la nguo ambao linalouza nguo za mitumba au duka la bei nafuu, likwa na wateja na wafanyikazi ndani. Nguo nyingi zimepangwa kwenye makabati na pia zimetundikwa kwenye stendi.

Duka la kisasa la nguo au duka kubwa ambalo lina idara ya nguo. Kuna rafu na nguzo za kuonyeshea nguo nyingi za aina mbalimbali zikiwemo mashati, fulana na kaptura. Nguo zimepangwa vizuri kwa rangi na mitindo. Kuna mannequins kadhaa yaliyovaa nguo yakiwemo ya kike na kiume.

Duka kubwa lenye mpangilio mzuri ,sakafu ni ya mbao nyepesi na dari ina taa nyingi zinazong'aa, pamoja na chandaria kubwa na maridadi inayoning'inia katikati ya duka. Rangi za kuta ni nyeusi, zikitoa mwonekano wa kifahari.

Duka la kisasa la nguo na viatu vya wanaume. Duka lina rafu za mbao zenye rangi nyeusi zikionyesha nguo zilizokunjwa au kuning'inizwa na pia viatu vilivyopangwa vizuri. Kuna nguo zenye michoro ya mafuvu ya binadamu.

Duka la nguo, labda duka la "levis" kutokana na nembo iliyoonekana juu. Kuna nguo nyingine zilizopangwa kwa uangalifu kwenye rafu na meza. Kwa upande wa kushoto kuna sehemu iliyoandikwa na nyingine iliyoandikwa upande wa kulia, zikionyesha aina ya jeans .

Duka kubwa la nguo laonekana kuwa duka la kisasa la nguo za mitumba au duka la bei nafuu. Duka hilo lina nafasi kubwa na wazi vikiwa na safu nyingi za nguo zilizopangwa vizuri upande wa kushoto na kulia wa picha.

Safu ndefu ya nguo za aina mbali mbali zikining'inia kwenye mbao za chuma, zikionyesha duka la nguo au sehemu ya kuuzia za mitumba. Nguo hizo zina picha, rangi na miundo tofauti tofauti. Bati zina uwaza au maua nyingine zina mistari na nyingine zina uwaza ya kigiometri .

Ndani ya duka la kisasa la nguo na viatu likiwa limepangwa vizuri. Katikati ya picha kuna rundo kubwa la masanduku ya viatu na rangi ya kijani iliyokolea yaliyopangwa kwa namna ya piramidi. Juu ya masanduku hayo kuna jozi la viatu vya wanaume vya rangi ya kahawia na nyeusi vikiwa vimeonyeshwa.

Ndani ya duka la kisasa na kifahari la nguo na viatu vya wanaume. Duka lina muundo wa kisasa na taa za kuvutia. Kuna rafu na meza nyingi zilizopangwa vizuri, zikionyesha vidhaa mbalimbali. Upande wa kulia kuna nguo zilizoning'inia kwenye hanger , zikiwemo mashati, suti na jaketi. Chini yake kuna viatu vingi vya aina tofauti.

Ndani ya duka kubwa la nguo za wanawake kuna safu nyingi za nguo zilizopangwa vizuri kwenye rafu .Upande wa kushoto kuna nguo zenye rangi angavu kama vile kijani kibichi na zambarau zinazoning'inizwa. Juu yao kuna ishara nyeupe iliyoandikwa women .

Duka la nguo za mtumba ambapo nguo mingi zinapangwa kwa ajilii ya kuuza. Mbele kuna rundo kubwa la nguo zilizokusanywa chini zikiwa zimechanganyikana zikionyesha kuwa ni soko la nguo za bei nafuu au mtumba.

Ndani ya duka kubwa la nguo na viatu ambalo ni la kisasa na la kifahari. Sakafu ina vigae vieusi vinavyong'aa vyenye michirizi vieupe upande wa kushoto, na vigae vieupe vyenye michirizi nyeusi upande wa kulia zikifanya mpaka unaovutia.

Duka kubwa la kuuza nguo ikiwa na bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri na taa angavu. Kuna rafu nyingi na stedi zikiwa na aina mbalimbali za mavazi kama vile fulana, mashati, suruali na nguo nyingine zilizopangwa kwa rangi au aina.

Rundo la nguo za mitindo hasa eneo la mifuko. Kuna chuma kubwa yenye rafu nyingi zilizojazwa na aina mbalimbali za mifuko hasa mifuko ya mgogoni na mifuko ya kubeba. Mifuko iyo ina rangi tofauti kama vile nyeusi, maziwa, zambarau iliyokosa na beige.

Duka la nguo lenye nguo zilizopangwa kwa uangalifu na zilizotundikwa kwenye nondo. Katikati ya upande wa kulia ya picha kuna nondo ndefu za chuma zilizotundikwa nguo nyingi zenye rangi na mitindo mbali mbali.

Viti viwili vya kulishia watoto vikiwa vimeonyeshwa dukani. Viti hivi ni vya kukunja na vina fremu ya chuma. Kiti cha mbele kinaonekana wazi zaidi, kina mto wa kiki wenye michoro ya matunda yenye rangi mbali mbali, kama vile: tufaha na matunda mengine.

Rafu ndefu iliyojaa nguo za kike hasa magauni na mavazi rasmi yakiwa yamepangwa vizuri Kwa kufuata rangi na mitindo. Kuna aina mbalimbali za maaon kuanzia yale marefu ya jioni hadi yale mafupi ya kawaida, na pia kuna baadhi za nguo za juu.

Ndani ya duka la nguo ikionyesha nguo zilizotundikwa kwenye reki na vifaa vingine vya duka. Duka linaonekana kuwa kubwa wenye mwangaza wa kutosha. Upande wa kulia wa picha kuna mashine nyekundu ya kuanika nguo kwa mfuke, limesimama kando ya ukuta.

Ndani ya duka la nguo na viatu likiwa na bidhaa nyingi zilizopangwa kwa vizuri kwenye rafu. Upande wa kulia kuna rafu nyeupe zilizo pinda zikionyesha aina mbalimbali za viatu vya wanawake ikiwemo viatu vilivyo za ndani na viatu vya wazi venye rangi tofauti tofauti kama vile nyeusi, nyeupe peke na rangi za dhahabu.

Duka la kisasa la bidhaa za kifahari ikiwa na rafu nyingi zilizojazwa makutano, saa na vitu. Rafu zimetengenezwa kwa mbao na vioo zikipanga bidhaa kwa mpangilio mzuri. Kwa upande wa kushoto kuna manukato mengi yamewekwa kwenye rafu.

Duka ndogo la nguo la mitumba nafasi inaonekana kuwa ndogo na imejaa nguo nyingi. Upande wa kulia kuna nguo zimening'inia kwenye mbao za chuma zilizowekwa ukutani. Nguo hizo ni za aina mbalimbali.

Safu ndefu ya magari meupe yaliyoegeshwa kwenye eneo la maegesho ya lami. Magari mengi yanaonekana kuwa SUV za kisasa, zikiashiria magari mapya au magari ya kukodisha. Yamepangwa kwa mstari mmoja yakitazamana na upande mmoja. Anga linaonekana kuwa bluu na lina mawingu meupe yaliyotawanyika.

Akiwa ameketi kwenye kiti cha dereva ndani ya gari akipokea funguo za gari kutoka kwa mtu mwingine ambaye sehemu ya mkono wake tu ndio unaoonekana. Mwanaume aliyeketi ndani ya gari anatabasamu kwa furaha na amevaa shati ya kahawia na miwani.

Magari yaliyoegeshwa kwenye eneo la wazi lenye nyasi. Gari lililo mbele linaonekana wazi zaidi ni sedan ya kisasa labda Volvo S-9 Series yenye rangi ya fedha au kijivu jepesi na madirisha ya nyuma yake kuna mengine yaliyoegezwa yakiwemo SUV nyeusi.

Gari lenye rangi ya blue iliyokolea kwa juu na fedha kwa chini na lina viti vya magurudumu vilivyoundwa kwa ajili ya barbara ambayo pia lina pambuni ya kinga mbele na paa la mizigo juu yake ikionyesha kuwa limeandikwa kwa safari ndefu au maeneo magumu.

Safu ndefu ya magari meupe yalioegeshwa kawa mpangilio mzuri mmoja nyuma ya mwingine. Magari haya yanaonekana kuwa ya kuuza maanake yakiashilia kuwa ni katika eneo la mauzo ya magari au karakana. Magari yalio mbele kabisa yamefikiwa vizuri na mwanga wa jua unaokunja kutoka upande wa kushoto.

Gari la abiria lenye rangi nyeusi ambalo ni Honda Stream au gari la aina hiyo, likiwa limeegeshwa katika eneo la kuegesha magari lenye sakafu ya mawe ya kupangilia. Gari lina namba ya usajili ya Kenya KCS 136E , ambayo inaweza kuashiria kuwa gari hili limejazi .

Watu watatu wakiwa karibu na gari la blue , ambao wako katika maonyesho ya magari. Kuna mwanamke mchanga aliyevalia shati nyeupe na suruali nyeusi, ambaye ni mfanyibiashara wa magari au muuzaji, akisimama karibu na gari.

Chumba kikubwa cha maonyesho cha magari. Kuna magari mengi ya kisasa yaliyo chanua hasa ya safu nyeusi yaliyopangwa kwenye sakafu yenye vigae nyeupe. Magari yamepangwa kwa uangalifu na yanaonekana mapya kabla na yanangaa.

Wanaume wawili ndani ya duka la magari karibu na gari jeupe. Mwanaume mmoja amevalia suti nyeusi, anashikilia kifaa kinachochaji gari la umeme huku mwengine amevalia shati jeupe au suruali nyeusi akimtazama.

Gari la aina ya SUV linaonekana kuwa kwa chini likiwa limeegeshwa ndani ya eneo lenye kivuli, labda karakana ya maegesho ya chini ya ardhi. Gari hili lina rangi ya fedha. Linaonekana kuwa na ukubwa wa kati hadi kubwa na lina matairi yenye muundo wa kutembea kwenye ardhi mbaya.

Mwanaume na mwanamke ambao wako katika duka la magari, mwanaume amevaa shati la rangi nyeusi kijani, na jeans ya bluu na miwani na anaonekana akionyesha vitu kwenye gari au ndani ya gari huku akitabasamu.

Eneo kubwa la maegesho linalojaa magari mengi ya aina na rangi tofauti. Magari yamepangwa kwa safu yakionekana mengi upande wa kushoto na kuelekea nyuma. Gari jeupe aina ya SUV linaonekana wazi mbele upande wa kulia.

Rundo ya matairi mapya ya magari. Matairi yamepangwa kwa uangalifu ambayo yameundwa kwa safu au mirundo kadhaa na kuunda miundo wa kuvutia. Unaweza kuona wazi mifumo ya miguu ya matairi.

Gari ndogo aina ya van ,jeupe likiwa limeengeshwa kando ya barabara karibu na majengo ya makazi. Gari limeengeshwa kando ya barabara iliyo na lami na upande wa kulia wa barabara kuna udongo na mimea midogo. Anga linaonekana kuwa la bluu na mawingu meupe yaliyotawanyika ikionyesha kuwa ni siku yenye jua.

Gari ndogo la abiria la rangi nyeusi lililo paki kando ya barabara yenye lami au vizuizi vya sakafu. Gari hili linaonekana kuwa la aina ya autbag na lina vibandiko vidogo vya ulinzi kwenye madirisha ya nyuma.

Mambo ya ndani ya gari ambayo ni subaru, kutoka upande wa dereva, mlango wa dereva umefunguliwa, ukionyesha viti vya gari vimefunikwa kwa kitambaa nyeusi. Kuna vipande vya mbao vyenye rangi ya kahawia nyekundu kwenye dashbodi na kwenye paneli ya milango ikionyesha mkuzo wa kifahari.

Gari hilo lina rangi nyeusi na linaonekana kua katika hali nzuri inaweza kuwa aina ya Subaru Forester kutokana na nebo ya Subaru iliyoandikwa chini ya buti. Buti imefunguliwa kikamilifu ikionyesha nafasi kubwa ya kuhifadhi mizigo au vitu.

Lori kubwa la kusafirisha magari likiwa limebeba magari mengi. Hili la rangi ya machungwa angavu kwa upande wa kichwa na trela yake. Trela imepangwa kwa namna ya ghorofa mbili au tatu kuruhusu kubeba magari mengi kwa wakati mmoja.

Ndani ya kiwanda au karakana kubwa ya kutengeneza magari labda mabasi au treni ndogo. Kuna miili mingi ya magari yasiyo kamilika yakiwa yamepangwa kwa safu ndefu kwenye sakafu. Mengi ya miili hii ni ya rangi ya chungwa angavu huku moja katikati ikiwa na rangi nyeupe. Miili hii ina madirisha au sehemu nyingine za ndani.

Mwanamke mweusi mwenye tabasamu pana na nywele zilizosukwa akiwa ameketi kwenye kiti cha dereva ndani ya gari. Amevaa shati la buluu na sweta ya rangi ya kahawia, ambaye anaonekana akipokea funguo za gari kutoka kwa mkono wa mtu mwengine ambaye haonekani vizuri, isipokuwa mkono wake tu uliovalia suti ya buluu.

Sehemu ya ndani ya gari la zamani hasa basketi na usukani. Usukani ni nyeusi na ni kubwa ikiwa ni sehemu za chuma zilizong'aa zinazounga mkono katikati. Katikati ya usukani kuna nembo au muundo wa kifahari.

Magari yaliyokuwa yanaegezwa kwenye eneo la maegezo. Magri mengi yaliyokuwepo ni sedani , baadhi yakiwa meupe, mengine dhahabu na mengine meusi. Nyuma ya magari kuna majengo marefu.

Eneo kubwa lililojaa magari mengi yaliyopaki. Huenda ni kula ya maegezo ya magari mapya yaliyotumika, au eneo la kuhifadhi magari ya kampuni fulani. Magari mengi ni ya aina tofauti, na rangi mbalimbali yakiwemo magari madogo.

Wanaume wawili wazima ndani ya chumba cha maonyesho ya magari. Mwanaume aliye upande wa kushoto amevalia koti la rangi ya bluu, shati ya miraba la rangi ya bluu na nyeupe na suruali ya kijivu. Anaonekana akitabasamu na ameweka mikono yake mfukoni akionyesha utulivu.

Gari ndogo la abiria aina ya vani nyeupe likiwa limeegezwa barabarani wakati wa usiku. Taa za nyuma za gari zimeungua zikionyesha kuwa limeegezwa au linajiandaa kuondoka. Mlango wa kando wa gari umefunguliwa kidogo na kuna sticker yenye namba themanini.

Sehemu ya ndani ya gari la aina kubwa la abiria ikiwemo, viti vya nyuma. Viti hivi ni vya rangi ya kijivu vikiwa na vitambaa vya aina mbili: kimoja chepesi na kingine cheusi kidogo. Viti vya katikati vinasehemu ya kuwekea mikono.

Gari la aina ya suv likiwa limeegeshwa kwenye eneo la wazi, labda kando ya barabara au kwenye maegezo. Gari lina rangi ya kijivu iliyokosa na madirisha yake yamepakwa rangi nyeusi. Taa zake za nyuma zinaonekana wazi zikiwa nyekundu na nyeupe.

Ndani ya gari ambapo kuna viti vya nyuma na sehemu ya viti vya mbele. Viti vya gari vimefunikwa na vitambaa vya rangi ya kijivu, isiyo kolea ambavyo vinaonekana kuwa safi na ya katika hali nzuri. Viti cha nyuma kinaweza kubeba abiria. Watu wamikanda ya usalama imeonekana ikiwa imefungwa vizuri.

Mchoro wa gari la kisasa ambayo ni SUV nyeupe labda aina ya Volkswagen likiwa lime egezwa kando ya barabara. Gari hili lina onekana jipya na linanyoa likiwa na muundo wa kisasa na taa za mbele zenye muonekano wa kuvutia.

Gari la kisasa ambalo likiangalia moja kwa moja mbele. Gari lina rangi nyeupe na lina muundo maridadi wa mbele. Taa zake za mbele ambazo zinaonekana zikiwaka kwa mwanga wa majano. Zikionyesha taa za mchana au asili ya kugeuka.

Soko la wazi au eneo la biashara ya mitaani, ambapo lina shughuli nyingi na miundo mbalimbali. Upande wa kushoto kuna maduka au vibanda vidogo vilivyoezekwa, kwa turubai na mabati ambavyo vinauza matunda na mboga. Ndizi nyingine zimening'inizwa juu la wafanyabiashara kadhaa.

Soko lenye shughuli nyingi katika mazingira ya mjini labda Nairobi kutokana na sana eneo ulilosema kuna vipanda vingi vya kuuzia bidhaa zilizotengenezwa kwa mbao na mabati na baadhi vikiwa na miavuli ya rangi mbalimbali ,barabara ya soko ni ya udongo au matope na inaonekana kuwa vumbi .

Soko la ndani ya bidhaa za ufundi wa mikono wa sanaa ukiwa na bidhaa nyingi zilizopangwa pande zote mbili za njia kuu. Upande wa kushoto kuna mifuko ya aina tofauti vikapu na sanaa ya ukuta, zilizotengenezwa kwa vitambaa.

Soko la matunda na mboga za majani liloko nje labda soko ndogo au stendi ya kuuza matunda. Kuna aina nyingi za matunda na mboga zilizopangwa kwenye meza ya mbao na kuning'inia. Ndizi zilizoiva zinaning'inia juu na chini yake kuna chungwa nyingi, maembe na matunda mengine.

Duka la nyama kwa upande wa kushoto kuna vipande vikubwa vya nyama vya ng'ombe vikingi'ngi'nia. Kwenye ndoano vikiwa bado vimeunganishwa na mifupa. Eneo lote la upande wa kushoto linaonekana kuwa sehemu ya kukatia na kuandaa nyama.

Rundo kubwa la viatu vya michezo vya aina na rangi mbalimbali labda zinauzwa katika soko la mtumba au duka la viatu. Kuna idadi kubwa sana ya viatu vikiwa na rangi na miundo tofauti. Unaweza kuona viatu vyeupe, vyeusi, vyekundu na green .

Rundo kubwa la viatu na sandali mbalimbali zimewekwa juu ya meza au stall labda katika soko au duka la wazi. Kuna aina nyingi za viatu kuanzia viatu za chini hadi sandali zenye rangi na michoro tofauti. Juu kidogo kuna nambari mia tatu iliyoandikwa ambayo inaweza kuwa bei au namba ya bidhaa.

Soko la ndani enye shughuli nyingi, labda soko la mboga na matunda. Kuna rundo kubwa la ndizi zilizong'ing'inia upande wa kushoto. Mbele yake kuna meza za mbao zilizojaa nyanya migumu zilizoiva, viazi, vitunguu na mboga za manjani.

Ndani ya duka la kazi la mikono za kiafrika au soko ya sanaa kama shule, inavyoweza kukuta katika masoko ya wazi hapa Nairobi, kuna bidhaa nyingi za sanaa na ufundi zilizopangwa kwa wingi, zikiwemo sanamu ya kuchonga kutoka mbao zikiwa na maumbo na ukubwa tofauti tofauti.

Soko lenye shughuli nyingi labda soko la wazi au sehemu ya soko kubwa, kuna watu wengi wakiwemo wachuuzi na wanunuzi wakiwa wamekusanyika karibu na bidhaa mbalimbali. Msimu mkubwa wa vitunguu, viazi na mazao mengine yanaonekana yakiuzwa chini au kwenye meza ndogo.

za ufundi wa mikono hasa mikufu, bangili na pete zikiuzwa katika soko la wazi. Bidhaa hizi zimetengenezwa kwa shanga za rangi mbalimbali .Chuma na vifaa vingine zikiwa zimetawanyika na kupangwa juu ya kitamba cheupe. Kuna aina nyingi za vito vikionyesha tofauti wa miundo na rangi.

Enao la mjini lenye shughuli nyingi ambao inafanana na soko. Kuna mabasi mawili ya rangi ya kijani na njano yaliyosimama, na watu wengi wanaonekana wakienda zao wakifanya shughuli za kibiashara. Juu ya jengo kuna bango kubwa la matangazo lenye picha ya watu wawili.

Hizi ni msongamano wa nguo zilizokusanywa ndani ya chumba. Labda ni duka la nguo za mitumba au gala la nguo. Katikati ya picha kuna rundo kubwa la nguo za aina mbalimbali zikiwa zimekusanywa juu ya ndoo au nguzo nene iliyopita katikati.

Eneo la wauzaji bidhaa za kitamaduni, labda katika eneo la watalii nchini Kenya. Kuna idadi kubwa ya sanamu ndogo za wanyama wa porini wa kiafrica, zilizochongwa kwa mbao au vifaa vingine. Wanyama kama tembo, twiga, simba, pundamilia, na wengine wanaonekana.

Soko lenye shughuli nyingi labda soko la mitumba au la jumla likiwa na watu wengi na bidhaa mbalimbali. Katikati ya picha kuna mwanaume amevaa kofia nyekundu na fulana ya kijivu akisimama karibu na mkokoteni uliojaa nguo. Kuna watu wengi kadhaa kwenye picha baadhi yao wakiwa wamevalia nguo za kawaida.

Soko kubwa lenye ghorofa mbili likionyehsa shughuli za kibiashara. Kwenye ghorofa ya chini kuna vibanda vingi vinavyojaa matunda na mboga mbalimbali kama vile nyanya, vitunguu. Watu wengi wanaonekana wakihusiana na kununua bidhaa.

Soko la wazi labda soko la sanaa au la ufundi wa mikono likiwa na vibanda vingi vilivyo ezekwa kuwa bidhaa mbalimbali zinazo uzwa zikiwemo nguo zenye rangi nyingi. Vitu za ramu ndogo ndogo na viumba vya udongo. Baadhi ya bidhaa zime wekwa chini kwenye vitambaa huku nyingine zikiwa zimeninginizwa kwenye vibanda.

Rundo ya mboga na matunda yaliyo pangwa kwa kuvutia kwenye soko. Inaonekana kama meza au stall lenye uuzaji wa ndoo na miramba mikubwa ya nyanya nyekundu zilizo komaa vizuri upande wa kushoto na katikati, karibu nao kuna pilipili hoho za rangi tofauti.

Duka la nguo au vitambaa lililopangwa vizuri na lenye vitambaa vingi vyenye michoro na rangi mbalimbali. Upande wa kushoto wa picha kuna rafu zilizojaa vitambaa vilivyokunjwa na kutundikwa ukutani. Vitambaa hivi vina michoro ya Kiafrika vikiwa na rangi nyekundu, kijani, buluu, njano na zambarau.

Sehemu ya mboga katika soko zimepangwa vizuri katika masanduku ya mbao. Kutoka kushoto kwenda kulia kuna rundo kubwa la viazi vikiwa na udongo kidogo. Katikati kuna rundo la kitunguu vyekundu vikiwa na rangi zuri na vikiwa vingi.

Duka ndogo la matunda na mboga za mizizi, labda katika soko la wazi au kando ya barabara, ambalo mara nyingi huonekana katika maeneo kama Kitengela. Duka hili lina kibanda rahisi kilichotengenezwa kwa mbao na kufunikwa na turubai au kitambaa jeusi juu yake.

Ndani ya soko la matunda na mboga likiwa na safu nyingi za makatoni ama masanduku yaliyojaa bidhaa. Katikati ya picha kuna makatoni yaliyo jaa ndimu za kijani kibichi za matunda mengi inayo onekana kama parachichi.

Soko la wazi lenye bidhaa nyingi za mboga na matunda linaonekana ni soko la kawaida la mtaani labda nchini kenya kutokana na aina za bidhaa na jinsi zinavyo pangwa. Kuna mizigo mikubwa ya vitunguu nyekundu vilivyo pangwa kwenye magunia au nyavu.

Duka la muziki mkubwa wa rekodi za miziki na vitu vingine vya samani vinavyohusiana na mziki. Inaonekana kuwa ni mahali pa kipekee na chenye historia. Kuna miundo ya rekodi za kanda za muziki zilizopangwa kwenye rafu na kuwekwa juu ya meza.

Ndani ya soko au chumba la sanaa na bidhaa za kitamaduni, labda soko la sanaa za mikono nchini Kenya. Tunaona ngazi zinazoelekea chini na kwenye ukuta wa chini kuna safu ya picha au uchoraji wa mandhari ya Afrika yenye mombori kama simba na tembo na picha za watu.

Eneo la barabara na upande wa soko la wazi lenye shughuli. Mbele ya picha kuna sehemu ya gari ambayo ina kioo cha pembeni cha gari ikionyesha picha ilipigwa kutoka ndani ya gari. Kwenye upande wa kulia wa barabara kuna soko la wazi lenye vibanda vingi.

Kuta iliyochaa viatu vya ngozi vilivyopangwa kwa shanga. Viatu hivi vinaonekana kuwa viatu vya kienyeji labda akala, vinavyopatikana sana Afrika mashariki, vimetundikwa kwa shafu nyingi vikionyesha rangi na miundo tofauti ya shanga.

Duka la kuuza bidhaa likiwa limejaa mizigo ya tangawizi na labda vitunguu saumu. Kuna kreti kubwa ya kijani iliyojaa tangawizi, nyuma ya kreti hiyo kuna vikapu viwili vikubwa, vya kuvuma vilivyojaa vitu vyeupe ambavyo vinaonekana kama vitunguu saumu.

Lango la chuma cheusi lililo na muundo wa mapambo lililofunikwa kwa juu ya nyaya penye njaa kali kwa ajili ya usalama. Juu ya nyaya kuna sehemu ya ukuta wa saruji au jengo. Kwenye lango hilo kuna tangazo la karatasi lililobandikwa iliyosomeka two bedroom house .

Jikoni la kisasa la kifahari lililopangwa vizuri. Jikoni la kabati za chini za rangi ya kiijivu iliyokolea zililopangwa kwa umbo la juu ya kabati hizo kuna sehemu za kazi za rangi nyeusi zinazonea

Lango kubwa la chuma lenye rangi nyeusi likiwa na muundo wa mapambo na kiendacho na urembo wa chuma. Lango hili limefungwa na linaonekana kuwa sehemu ya kiingilio cha jengo labda nyumba au biashara. Katikati ya lango kuna bango ndogo jeupe lenye maandishi mekundu.

Chumba la kifahari la kisasa lenye ghorofa kataa lililozungukwa na bustani kubwa enye nyonzi iliokatwa vizuri , chumba lina kuta za rangi ya kahawia isiookolea na madirisha makubwa ya klazi yanaoagizi angaa.

Jengo refu la kisasa huku Nairobi. Chini ya jengo kuna eneo la kijani na bwawa kubwa la kuogea la rangi ya blue .Karibu na bwawa kuna eneo ya kupumzika lenye sakafu ya mbao na eneo lingine la kijani kibichi.

Jengo kubwa la ghorofa ambalo bado linaendelea kujengwa au limekamilika hivi karibuni. Jengo hili limejengwa kwa matofali ya saruji yenye rangi ya kijivu ambao bado haijapakwa plasta au rangi kamilifu, hasa upande wa kulia

Nyumba ya kisasa yenye ghorofa moja ikiwa imepakwa rangi mbili tofauti. Sehemu kubwa ya nyumba , ikiwemo ghorofa ya juu na ukuta wa mbele imepakwa rangi ya njano angavu. Sehemu nyingine, hasa upande wa kulia umepakwa rangi ya kijivu bure. Nyumba ina balcony ndogo kwenye ghorofa ya juu yenye madusi meusi ya chuma.

Jengo limepakwa rangi ya kijani kibichi na lina mistari ya rangi ya kijivu iliyokolea ikiashiria muundo wa matofali au mawe. Madirisha yake yana frame za blue au nyeusi na yamefunikwa kwa chuma zenye muundo wa miraba kutoa ulinzi.

Matangazo madogo yaliyo fungwa kwenye mti mkubwa ya miti katikati ya mazingira ya mjini. Bango lenye rangi nyeupe lina maandishi nyeusi yasiyo eleweka vizuri, inaonekana wazi juu ya kijina yake kuna mandhari ambayo inaonekana kama namba ya simu.

Barabara ndefu nyembamba au corridor ndani ya jengo, kuta zote mbili za corridor zimepakwa rangi nyeupe safi. Upande wa kushoto tunaona sehemu ya mlango ulio wazi na kipini cha mlango cha rangi ya fedha kikionekana wazi.

Jengo refu la ghorofa likiwa limezungukwa na miti na majani huku kukiwa na njia ya vumbi upande wa kushoto na ukuta wa matofali. Upande wa kulia magari machache yanaonekana yakiendeshwa barabarani kwa mbali. Kando ya jengo kuna picha inayoonyesha maeneo ya makaazi yasiyo rasmi yenye nyumba zilizotengenzwa kwa mabati.

Jengo ndefu la ghorofa nyingi likiwa na sura ya kisasa. Jengo hili na sehemu zilizopakwa rangi nyeupe na sehemu nyingine ya kahawia dhahabu. Kuna balcony nyingi zenye ua wa chuma mweusi kwenye kila ghorofa. Dirisha nyingi pia zinaonekana zikiwa zimefungwa.

Jengo la kisasa la ghorofa likionekana kama nyumba za kifahari au vyumba vya makazi. Jengo lina rangi nyeupe na kijivu na lina madirisha makubwa ya kioo na balkon zenye milango ya kioo. Mbele ya jengo kuna bustani ndogo.

Jengo refu la ghorofa nyingi labda jengo ya makazi au ofisi. Jengo hilo lina rangi ya kahawia isiyokolea au kuingia na lina madirisha mengi yaliyopangwa kwa usawa. Katika kila ghorofa kuna balcony ndogo kwenye baadhi ya ghorofa zikiwa na urembo wa chuma nyeusi.

Jengo kubwa la kisasa linaloonekana kuwa na kazi ya kifahari, likiwa katika hatua za mwisho za ujenzi. Nyumba hii ina ghorofa mbili au zaidi na muundo wa kipee, wenye mchanganyiko wa rangi nyeupe, kijivu iliyokolea na baadhi ya sehemu ya kahawia.

Mandhari ya maendeleo ya makazi huku Kitengela ikiwa ni nyumba kadhaa zenye mitindo tofauti ya usanifu. Mbele kuna eneo la wazi lenye nyasi zilizokauka na udongo kidogo, likionyesha kuwa linaweza kuwa shamba au eneo la ujenzi la baadaye. Kuna alama za mipaka za viwanja zenye vikingi vyeupe na milingoti ya chuma ya bluu na nyeupe.

Jengo la ghorofa ambalo linaonekena kuwa majengo ya ghorofa labda katika eneo ya makazi. Juu ya jengo hilo kuna bango au ishara iliyoandikwa uko lifestyle apartment. Jengo hilo lina rangi ya waridi hafifu na paa la rangi ya kahawia.

Bango hili lina rangi ya buluu na lina picha ya jengo refu la kisasa linaoonyesha ofisi na makaazi. Kwenye ya kono ya juu kulia ya bango kuna maandishi mekundu yanayosomeka ready for occupation, hii inamaanisha kuwa ujenzi umekamilika na jengo liko tayari kutumika.

Nyumba za kisasa za kifahari na makaazi yaliyopangwa vizuri katika eneo la mjini labda Nairobi. Kuna majengo kadhaa yenye usanifu wa kisasa yakiwa na kuta nyeupe na sehemu za kijivu pamoja na madirisha makubwa na balkoni.

Majengo matatu marefu yaliyo katika hatua za ujenzi, majengo haya yamejengwa kwa kutumia matofali ya saruji na madirisha mengi tupu. Yanaonekana yakiashirira kuwa ujenzi wa kuta umekamilika, lakini bado atawekwa vioo. Kwenye paa la majengo haya, nguzo za chuma zinaonekana zikiashiria kuwa ni ujenzi wa forex.

Jengo refu lililojengwa kwa mtindo wa kipekee ukitumia vifaa vya asili kama nyasi au makuti kwa sehemu ya paa na kuta zake inaonekana kuwa ni muundo wa ghorofa nyingi labda ghala au jengo la kuhifadhia vitu.

Jengo la ghorofa moja ambalo bado liko katika hatua ya ujenzi, au likamilikwa kwa kiasi kikubwa lakini halijakamilika kamilifu. Kuta zimejengwa kwa matofali ya saruji na chuma cha nondo kinachoonekana kikitoka juu ya kuta.

Jengo refu la kisasa la makazi au biashara le lenye balcon nyingi. Muundo wake unafanana na jengo mpya yanayojengwa hapa Nairobi. Kuna ghorofa nyingi zikipungua kadiri ya zinavyokwenda juu. Limepakwa rangi nyeupe za.

Nyumba ya kisasa enye ghorofa mbili ikiwa na usanifu wa kipekee na wa kuvutia. Nyumba imejengwa kwa rangi ya asili kama vile beji, kahawia na nyeupe na ina madirisha makubwa meusi yaliyofikia sakafu hadi dari. Kwenye ghorofa ya juu yakiambatana na Balcony enye ua wa chuma nyeusi.

Jengo la kisasa ambalo lina makazi labda ghorofa likiwa na ghorofa tatu. Jengo lina kuta za rangi ya kijivu na nyeupe. Lina balcony zilizo na vizuizi vya kioo. Mbele ya jengo kuna eneo la bustani ndogo lenye mimea na miti michache.

Eneo la nje la nyumba kubwa labda la kifahari, iliyozunguka na bustani nzuri na mimea mingi. Katikati ya picha kuna eneo kubwa la nyasi, iliyokatwa vizuri ikionyesha bustani iliyotunzwa.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa kama inavyoonekana kutoka upande wa mlango wa kungia, juu kuna mabango makubwa ya buluu na nyeupe yenye ujumbe wa kukaribisha. Ndani ya duka rafu zilizojaa bidhaa zinaonekana kwa mbali, pia kuna mabango mengine yanoyoning'inia kutoka juu.

Sehemu ya duka kubwa au duka la jumla ambalo lina bidhaa na chakula zilizopikwa au zisizo za haraka kama vile kunde karanga na matunda yaliyokaushwa. Kuna makoko mengi makubwa ya plastiki yenye vifuniko yaliyojaa bidhaa tofauti, zilizopangwa vizuri kwenye rafu kila kombo lenye bidhaa yake.

Duka la kisasa au maduka makubwa hasa sehemu ya Oksdel au duka la vyakula vinazopikwa na bidhaa nyingi .Tunaona kaunta defu za vioo zinaonyesha vyakula au bidhaa zilizopozwa labda nyama nyekundu na bidhaa za kukula.

Rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali za maziwa na pakiti za unga au bidhaa nyingine, inaonekana kuwa ndani ya duka kubwa. Katika rafu za juu kuna katoni za maziwa ya chapa ya Tuzo zikiwa zimepangwa kwa safu baadhi zikiwa ni mpya na bluu na mengine kijani na nyeupe.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa yenye rafu zilizojazwa bidhaa mbalimbali. Upande wa kushoto wa picha, rafu zinaonekana zikiwa na sabuni za kufulia nguo zilizopangwa vizuri. Chini yake kuna pakiti za sabuni za kuogea, au bidhaa za usafi wa kibinafsi zenye rangi tofauti kama njano, buluu na pinki.

Rafu ndefu, zilizojaa bidhaa mbalimbali za plastiki. Bidhaa hizo na pamoja na takwari, vyombo vya kupatia chakula na vitu vingine vya nyumbani. Vyote vikiwa na rangi mbalimbali za kuvutia kama vile pinki, kijani kibichi, blue manjano.

Sehemu ya matunda na mboga katika duka kubwa linayoonekana kuwa tawi la kafe kutokana na bango lililoko. Mbele ya picha kuna eneo kubwa yenye matunda mengi yaliyopangwa vizuri. Kuna rundo kubwa la machungwa yanayong'aa na karibu nao kuna mirundo la tufaa zenye rangi nyekundu na njano.

Duka la vyakula au soko ya bidhaa safi iliyojaa matunda na mboga mbalimbali. Kuna rundo kubwa la nyanya nyekundu zilizopangwa vizuri kwenye vikapu vya mianzi na makreti ya mbao. Juu ya nyanya hizo, kuna vitunguu vyekundu kwenye vikapu.

Eneo la kijihudumia la kulipia bidhaa. Kwenye duka kubwa kuna mashine mbili za kulipia zikiwa zimepangwa katikati, kila moja ikiwa na kompyuta, kishika kisukani na eneo la kuweka bidhaa. Juu ya mashine hizo kuna bango ndefu lililoandikwa, self check out .

Rafu ya bidhaa za mboga na matunda katika duka kubwa, kwenye rafu ya juu kuna makreti yaliyojaa bidhaa mbalimbali karoti nyingine zenye rangi ya machungwa upande wa kushoto, koliflawa nyeupe, katikati, tangawazi upande wa kulia kidogo na ndimu za kijani kibichi upande wa kulia kabisa.

Watu wawili wakuwa wamevalia sare nyeupe na kofia wakiwahudumia wateja au kuadaa nyama nyuma ya vitu vya kuonyeshea .Mbele ya eneo hili kuna rundo kumbwa la chupa za vinyuaji baridi na vifurushi vya bidhaa nyingine labda mafuta ya kupikia ambavyo vimepagwa kwenye orofa.

Rafu za bidhaa ndani ya duka kubwa au duka la jumla. Rafu hii inatupa hasa bidhaa za chokoleti na peremende. Juu kabisa kuna pakiti za peremende au chocolate nyekundu, ambazo jina halionekani wazi. Chini yake kuna rafu kadhaa zilizojaa pakiti za chokoleti.

Duka kubwa lenye bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri na matangazo ya offer . Upande wa kulia wa picha kuna rafu zilizojaa vifurushi vikubwa vya rangi ya chungwa, ambavyo vinaonekana kuwa mchele, nyingine za nafaka, zikiwa zimefunganishwa tayari kwa kuuzwa.

Sehemu ya duka kubwa hasa rafu zilizojazwa na chupa za vinywaji vikali. Kuna safu ndefu za rafu pande zote mbili za corridor zikijaa aina mbalimbali za vinywaji vikali kama vile Vodka, king'i na labda vinywaji vingine.

Ndani ya duka kubwa la jumla, upande wa kushoto kuna refu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali hasa sabuni za maji na bidhaa za usafi wa nyumba zenye chapa kama Safisha. Rangi mbalimbali za chupa za bidhaa hizi zinaonekana wazi. Njia kati ya rafu ni pana na ina sakafu ya vigae.

Duka kubwa la jumla lenye sehemu ya mbele ina rafu zilzojaa chupa za vinywaji baridi za aina mbalimbali zikiwemo za rangi ya kijani na manjano. Ndani ya duka kuna safu ndefu za bidhaa zilizopangwa vizuri zikiwa kwenye rafu na stedi za kuuza. Juu ya rafu kuna mabango mengi za matangazo yaliyong'ing'inia kutoka dari.

Rafu ndefu zilizojazwa na kahawa ya aina mbalimbali na bidhaa, zinazohusiana ndani ya duka kubwa hapa Nairobi. Katikati ya picha rafu nyingi zimejaa pakiti za kahawa za chapa tofauti, zikiwemo zinaonekana katika rangi tofauti za pakiti kama bluu na njano, kijani na nyeusi kuashiria aina tofauti za kahawa.

Sehemu ya duka kubwa la mikate na keki, ndani ya duka la kisasa uone ni maduka makubwa hapa Nairobi. Kuna rafu nyingi zilizopangwa vizuri zikionyesha bidhaa mbalimbali. Pana mikate na keki juu halafu kuna mabango yaliyoandikwa waziwazi aina ya bidhaa zinazouzwa.

Rafu zilizojazwa na vinywaji baridi vya aina mbalimbali na ukubwa tofauti ndani ya duka kubwa au duka la jumla. Kuna chupa nyingi za vinywaji vya kampuni, kama vile Cocacola, Fanta, Sprite na vinywaji vingine, vyote vikiwa vimepangwa vizuri kwenye rafu.

Ndani ya duka kubwa la kisasa la vyakula ambalo ni duka la jumla au duka la bidhaa za hali ya juu. Duka lime pangwa vizuri na idara balimbali za bidhaa. Kwa upande wa kushoto kuna kaunta ya mkate yenye bidhaa zilizo zooka zikiwa zime onyeshwa kwenye viuno.